Mkono umeshikilia noti za shilingi ya Kenya ambazo ni tofauti. Kunayo elfu moja, kuna shilingi mia tano, mia moja na shilingi hamsini.

Mikono miwili imeshikilia simu ya mahiri huku mwenyewe akiabiri katika zana ya simu, kwa minajili ya kutuma pesa au kutoa pesa katika simu hiyo.